Daktari anasafisha meno ya mgonjwa wake ili yawe meupe. Hii inasaidia sana kuondoa virusi kwa meno. Na pia inasaidia kusafisha meno yawe meupe.